Uvunaji wa viazi vitamu ambao umefanyika na vijana wasiopungua watano, wakiwemo wa kike na wa kiume; wanaofurahia mazao hayo ya fedha wakiweka kwenye matenga yao ya bluu na kijani kwa ajili ya kuuza.

Mahindi ni moja ya mazao ya fedha ambayo husaidia wakulima wengi kupata pesa nyingi, na husaidia kupata bidhaa kama unga wa ugali ambao hutumika kwa matumizi ya nyumbani.

Mkusanyiko wa watu wasiopungua kumi walioko pamoja waangalia na kufurahia mavuno ya zao la tunda liitwalo parachichi ambalo lina umuhimu sana kwenye afya ya binadamu.

Kilimo cha mahindi kinachosimamiwa na mama mtu mzima, ambaye ameonyesha uhamasishaji mkubwa sana katika jamii yake na inayomzunguka, akishauri kwamba kila mmoja ana uwezo wa kufanya biashara hiyo, kwa sababu inakua kwa haraka, lakini pia msimu wake huongezeka siku hadi siku.

Pawatira lenye rangi nyekundu na matairi makubwa, linalolima na kukwetua ardhi, ili kuchimbuachimbua udongo na mchanga ulioshikamana chini, na kuweka ardhi kuwa nzuri tayari kwa kilimo.

Uwepo wa mashine za kulimia imekuwa ni sehemu ya kurahisisha kilimo kwa kiasi kikubwa sana, kwani inaokoa muda na kusaidia wakulima wengi kwenda kutafuta bidhaa na kukodisha vifaa hivyo kufanya kazi mashambani.

Uzalishaji wa samaki umekuwa ukisisitizwa haswa kuhakikisha kuwa samaki hao wanatunzwa kwenye maji yaliyo safi na salama, ili kuwaepusha kuugua na magonjwa ambayo yanaweza yataleta athari kwenye miili yao.

Ufugaji wa samaki kwenye vizimba ama bwawa, husaidia sana kuongeza kipato na kupata chakula bora ili kujenga miili yetu kuwa imara na yenye afya bora zaidi.

Mandhari nzuri yenye uruhusu ufugaji wa samaki aina tofauti tofauti wakiwemo wanaong'aa, wembamba, warefu kiasi pamoja na wale ambao wana rangi nyekundu na rangi ya kijivu na nyeusi, wakizungukwa na majani na maji mengi ambayo husaidia wao kuishi.

Eneo la msitu, lenye uwepo wa miti mingi iliyoshikana na majani mengi yenye rangi ya kijana na uoto wa asili mwingi ambao unavutia, miti hii hutusaidia kukata mbao na shughuli za kijamii ambazo husaidia pia kutengeneza samani mbalimbali kama viti, meza ambazo hutusaidia kuongezeka kiuchumi.

Uzalishaji wa bidhaa za kiwandani, zinazotakana na mazao ya fedha ambayo hufahamika kama nyanya, mbapo nyanya hizo husaidia kutengeneza bidhaa za kiwandani zinazoitwa “tomato “.

Kilimo cha kiwandani ni moja ya kilimo ambacho hutumia teknolojia nyingi na ubunifu mwingi, ili kusaidia kuzalisha mazao hayo kwa wingi kwa ajili ya biashara na kuongeza kipato cha nchi.

Shamba la kilimo cha nyanya mbichi na zile zilizoiva, ambazo ziko tayari kuvunwa yakiwemo majani makavu ambayo husaidia kutunza unyevuunyevu wa majibpale ambapo mimea hii hazitamwagiliwa.

Umwagiliaji ni moja ya kitendo muhimu sana, ambacho husaidia wakulima wengi kukuza mazao yao na kusaidia kusambaza maji kwa urahisi kupitia bomba, ambazo hufungwa na kusambazwa kwenye eneo tofauti tofauti, kuhakikisha kwamba yanafika kila kona na kila eneo ambalo mazao hayo yamepandwa.

Mandhari nzuri ya mbugani yenye twiga watano waliosimama, wengine wakiangalia kushoto na wengine wakiangalia kulia. Waliozungukwa na uoto wa asili mwingi wa kijani, unaopendeza na kuvutia.

Ardhi nzuri yenye rutuba iliyojawa na uoto wa asili, yenye miti ya rangi ya kijani na majengo yenye mabati mekundu.

Mandhari iliyopo karibu na bahari na mzunguko wa miti mingi, husaidia kuwa na hewa nzuri lakini pia kuwa na muonekano mzuri kwa mazingira hayo hata kwa jamii.

Mandhari nzuri inayovutia utalii ikiwemo: milima, barafu na uoto wa asili ulioota kwenye ardhi hiyo; unaoruhusu wageni kuja na kuvutiwa na eneo hilo.

Uzalishaji wa mbegu ya mboga za majani ambazo zimepandwa eneo kubwa lenye uwazi, na ambazo humwagiliwa kwa ajili ya kusaidia kukua na kushika unyevunyevu ili kutoa mbegu nzuri na imara.

Uzalishaji wa mbegu ambazo zimepandwa kwenye vikopo vidogo na mbegu hizo kuonyesha kwamba zinachipua taratibu taratibu na ziko tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa na kuzalisha mazao.

Mfuko wenye rangi ya: njano, kijani na nyeupe kidogo unaotumika kuhifadhia mbegu yenye wingi wa gramu ishirini na tano tu isizidi hapo.

"PetCare" ni moja ya shirika binafsi ambalo linajihusisha na kutunza na kuilinda mifugo ya nyumbani, kama vile: mbwa, paka, njiwa, na ndege; ambao mara nyingi husaidia ulinzi.